Nguzo kubwa ya chuma, inayobeba nyaya za umeme wa juu. Nguzo hizo ni ndefu na imara, ikiwa na miundo ya chuma iliyoungana. Anga linaonekana samawati na mawingu meupe yaliyotawanyika. Baadhi ya wafanyakazi wanaonekana wakifanya kazi kwenye nguzo, labda wakirekebisha nyaya.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme wa msongo wa juu ikiwa imesimama wima kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Mtu mmoja amevaa kofia ngumu na fulana ya usalama ya rangi ya kijani kibichi; yenye nembo ya KETRACO anatupea mgongo akitazama nguzo hizo. Wafanyikazi wengine na vifaa vya ujenzi vinaonekana mbali kwa umbali, ikionyesha mradi mkubwa wa miundo mbinu ya umeme.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme, labda wa joto ardhi, ukitoa moshi au mvuke mwingi. Umezungukwa na mandhari ya mlima na vichaka, huku jua likitua au kuchomoza nyuma ya mlima, na kuna miundombinu mingine karibu.

Picha ya mandhari tulivu yenye nguzo refu za umeme zilizosimama kwenye shamba kubwa la kijani kibichi. Waya za umeme zinanyoosha mbali na angani na kuna mti moja mdogo upande wa kushoto. Anga ni safi na bluu ikiwa na mawingu machache meupe chini.

Kituo cha umeme, labda kupoza, au kusambaza kikiwa na majengo na miundo mikubwa ya chuma, iliosimama wima, chini ya anga la mawingu meusi, huenda kabla ya mvua.

Kituo cha kusambaza umeme, chenye nguzo nyingi kubwa za chuma na nyaya zinazoyooka chini ya anga safi ya bluu. Kuna njia ya lami katikati na bendera chahche zimesimama kando. Ni mazingira ya viwanda yanayonyoesha miundombinu ya nishati.

Kituo kikubwa cha umeme chenye nguzo ndefu za chuma na nyanja nyingi za umeme. Miundo mingi ya chuma na vifaa vingine vya umeme vinaonekana. Eneo hilo limezungusiiwa uzio wa chuma wa kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe.

Mitambo mikubwa ya kielektroniki ikiwezekana kiwanda cha kuzalisha umeme na nishati chenye mabomba makubwa ya metali na miundo ya chuma. Watu kadhaa wakiwa wamevalia kofia ngumu za usalama na fulana za mtwama wanatembea barabarani ndani ya eneo hilo. Mtu mmoja ana fulana yenye nembo ya KenGen akionyesha kuwa ni kituo cha umeme cha Kenya.

Mwanaume mmoja amebeba gunia begani na ndoa nyeupe mkononi, akitembea kwenye tope zito karibu na makazi yaliyojengwa kwa mabati. Nguo zimeanikwa nje na mazingira yanaonekana kuwa mazuri.

Mfuko mkubwa wa Sany Excavator ukitumika kuchimba shimoni kubwa lenye maji machafu labda mfereji wa maji taka katika eneo la makazi duni au mtaa wa mabanda nchini Kenya. Watu kadhaa wako karibu wakifanya kazi au wakitazama. Inaonekana kama shughuli ya ujenzi wa miundo mbinu.

Watu kadhaa wakisukuma mikokoteni iliyojaa mizigo mikubwa juu ya reli za treni mazingira yanaonekana kama makazi duni au eneo la mjini na kuna miti na uchafu kando ya njia ya reli

Ndege wawili wanaofanana sanaa, labda aina ya painas, wakiwa wamesimama karibu. Wana manyoya yenye madoa meusi na meupe, na miguu mirefu ya manjano. Wako kwenye mazingira ya asili yenye mawe na mimea mingi ya kijani kibichi.

Kundi la watu wa kabila, wakiwemo wanaume, wanawake na watoto. Wakiwa wamevalia mavazi na mapambo ya kitamaduni yenye rangi nyingi hasaa shanga na mikufu. Wengi wao wanatabasamu na wanaonekana wenye furaha, huku wengine wakishika vijiti au mikuki. Wanaonekana kuwa jamii ya kiturkana au kimaasai kutokana na mavazi.

Makazi duni yaliofurika maji nchini Kenya. Nyumba zimetengenezwa kwa mabati na matofali ya udongo. Mtu mmoja anaonekana amesimama karibu na mto uliofurika, na kuna mimea iliojaa matope. Anga ni la mawingu, ikionyesha hali ya hewa isiofaa.

Mwanaume amebeba mtoto wa simba mgongoni mwake. Anaonekana wako ndani ya eneo lenye miti la uzio, labda katika hifadhi ya wanyamapori au kituo cha kulelea wanyama. Mtoto wa simba ananinginia mgongoni mwa mwanaume huyo, ambaye anaonekana akipiga magoti kidogo na wote wawili wanaonekana kutulia katika hali hii isiyo ya kawaida.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni wa Kiafrika, labda kutoka kenya, wakicheza jukwaani, wamevaa mavazi meusi yaliyopambwa na kwa shanga na manyoya. Na baadhi ya wanaoshikilia pinde. Nyuma yao, kuna viti vingi vya kijani vya hadhira ikionyesha huwa wako ukumbi wa maonyesho.

Mbweha mweusi mgongoni, akiwa amesimama kwenye nyasi ndefu, akiangalia upande wa kulia. Mbweha huyu ana rangi ya kahawia na mweusi mgongoni. Nyuma yake kuna nyasi na mimea mingine ya porini. Inaonekana kama picha imepigwa katika mbuga ya wanyama au eneo la wazi nchini Kenya.

Mbuni mweusi mrefu akiwa amesimama katika eneo la mimea mingi ya kijani. Mbuni huyu anaonekana akifungua mdomo wake kana kwamba anatoa sauti. Nyuma yake kuna uzio wa waya na miti akionyesha yuko katika mazingira ya asili au hifadhi ya wanyama.

mwanamke mchanga wakiafrika akiwa kwenye picnic mstuni nchini Kenya. Ameketi kwenye mkeka mwekundu na mweupe. Akishikilia glasi ya divai. Na mbwa wake mdogo ameketi karibu naye. Kikapu cha picnic chenye mkate na vitu vingine kipo karibu. Mazingira ni ya asili. Yenye miti mingi.

Kundi kubwa la watoto wa shule nchini Kenya, wakiwa wamevalia sare za kijani na kijivu. Wanashangilia kwa furaha na kuinua mikono yao juu, huku wengine wakishikilia miche ya miti na makopo ya kumwagilia. Wapo nje, wakionyesha shughuli ya upandaji miti.

Ngiri akiwa amelela chini kwenye udongo, ngiri huyu anarangi ya kahawia. Ngozi yenye mikunjo na baadhi ya manyoya yaliyosimama inaonekana kama anapumzika au amelala.

Mabomba mawili makubwa ya buluu yanayobeba maji yaliyojengwa juu ya mifereji au dimbwi la maji yanaonekana kijani kibichi. Mabomba haya yamewekwa kwenye nguo za zege. Anga linaonekana wazi na jua kali ikaonyesha mfumo wa usambazaji wa maji.

Kundi la wanaume, labda kutoka Kenya, wakiwa wamevalia fulana za usalama za kijani kibichi , wakifanya usafi katika eneo lenye uchafu mwingi au taka. Ameingia ndani ya maji machafu yanayotiririka, karibu na rundo kubwa la takataka. Hali hii inaonyesha changamoto za usafi wa mazingira katika maeneo duni.

Kundi la wanaume wanao fanya kazi ya kusafisha taka nyingi. Wanaonekana wamevaa fulana za manjano na buluu zinang'aa. Wamesimama ndani ya maji machafu yaliyojaa taka na nyuma yao kuna nundo kubwa la takataka na nyumba chache. Anga ni la mawingu.

Kundi la watoto, labda nchini Kenya, wameketi chini kwenye sakafu wakila milo yao. Kila mmoja ana sahani yake na baadhi ya wanaonekana kutumia mikono kula. Watoto hawa wanaonekana wamekusanyika pamoja labda shuleni au kituo cha kulelea watoto, wakifurahia mlo wao.

Sanamu mbili za shaba, mwanaume na mwanamke zilizowekwa kwenye msingi wa marumaru. Sanamu hizi zinaonekana kuwakilisha wapiganiaji uhuru, wa Maumau, kwa kuwa kuna maandishi chini yake yanayoelezea jeshi ya Kenya ya ardhi na ukombozi, Maumau. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na majengo ikiashiria kuwa iko katika eneo la umma.

Mwanaume anampiga mwanamke picha karibu na maporomoko ya maji. Mwanaume huyu amekaa kwenye jiwe kubwa, akishikilia simu au kamera, huku mwanamke akionyesha pozi kwenye jiwe lingine karibu na maji yanayotiririka. Mandhari ni ya asili na miamba mikubwa ya maji mengi.

Bustani kubwa au eneo la kijani kibichi lenye miti mingi na nyasi. Nyuma yake kuna majengo marefu ya jiji .Yanaoashiria kuwa eneo hilo lipo katikati ya jiji au karibu na eneo la mjini. Inaonekana ni mahali pazuri pa kupumzika.

Mwanaume amevaa barakoa na kofiia. Amesimama karibu na twiga mkubwa akishika kichwa chake kwa upole. Wako katika eneo la uzio na twiga wengine wanaonekana nyuma. Ina uwezekano ni kituo cha kulea twiga nchini Kenya kama vile giraffe center ambapo wageni wanaweza kuingiliana na wanyama hawa.

Upande wa nyuma na ubavu wa basi la rangi wa blue lililoandikwa Marcos ikiwa limeegeshwa au ikitembea polepole kwenye barabara. Mtu mmoja anaonekana amesimama kwenye mlango wa basi. Nyuma kuna barabara nyingine yenye magari na majengo na anga linaonekana jeupe na lisilo na mawingu.

Barabara kuu yenye magari ikiwemo malori mawili meupe na magari mengine madogo, yakisafiri pande zote mbili. Kuna miti mingi ya kijani kibichi pembeni mwa barabara na mbingu inaonekana kuwa na mawingu. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara hiyo.

Wanawake wawili labda kondakta au wahudumu wa mabasi ya umma wakiwa wamebeba bango kubwa lenye na namba forty six na orodha ya maeneo kama Nrb Hospital, DOD, Hurlingham, Yahya, Amboseli na kadhalika. Hii inaashiria njia la basi la abiria jijini Nairobi. Basi la kijani linaonekana nyuma.

Basi la abiria au matatu lenye rangi nyeusi na mapambo mbalimbali, ikiwa limesimama barabarani jijini Kenya. Watu wanatembea kando ya basi hilo. Na kuna pikipiki zimesimama karibu. Basi lina mabango ya matangazo ya biashara na makanisa, ikionyesha mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara ya shughuli nyingi nchini Kenya inaonyesha mabasi mawili ya abiria au matatu ikiwemo moja iliyoandikwa veteran na jingine lenye sanaa ya rangi nyingine. Kuna magari mengine barabarani na watu wakitembea ikiwemo mtu mmoja aliyeavaa jaketi la manjano linalong'aa. Majengo marefu na miti inaonekana nyuma.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita. Upande wa kushoto kuna lori jeupe na mabango ya maelekezo ya barabara. Upande wa kulia kuna wanaume wawili wamesimama kando ya barabara mmoja amevaa koti ya manjano na mwingine koti jekundu. Angaa lina mawingu na miti inaonekana kwa mbali.

Barabara yenye shughuli nyingi nchini Kenya. Kuna basi lenye rangi nyingi lililoandikwa solid rock na the forgiven the rejected , likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Karibu nalo kuna gari ndogo jeupe. Watu wanatembea na kusimama karibu na magari hayo. Barabara inaonekana kuwa na vumbi na kuna alama za barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi nchini Kenya, labda jijini Nairobi. Kuna mabasi madogo meupe na vibandiko vya majano ambavyo kwa kawaida hutumika kama matatu au shuttle hapa Kenya. Bango kubwa la rangi ya machungwa, kijani na nyeupe linaonekana wazi likitangaza supreme shuttle Nakuru direct na namba mia tano juu yake labda ikimaanisha nauli au namba ya njia.

Barabara yenye shughuli nyingi, labda kituo cha mabasi jijini ikiwa na mabasi kadhaa yaliyosimama. Watu wamevaa fulana za zambarau wakiwa wamesimama karibu na mabasi hayo, baadhi yao wakiwa wameshikilia mabango yenye maandishi, labda wakitangaza njia za mabasi. Majengo na miundombinu ya jiji inayoonekana kwa nyuma ikionyesha mazingira ya mijini yenye watu wengi na shughuli za kila siku.

Mandhari ya mtaani yenye shughuli nyingi nchini Kenya ikiwa na magari ya abiria yanayojulikana kama matatu yenye bendera za Kenya yameegeshwa karibu na majengo makubwa. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kusimama karibu na magari hayo huku mabango yenye maandishi kama kukena sacco na Nakuru city direct yakionekana.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi, Kenya, ikiwa na mabasi matatu ya abiria. Yanaonekana kama matatu au mabasi ya umma. Basi la mbele lina nembo ya KBS,na kuna watu wakitembea karibu na mabasi. Nyuma kuna jengo na miti mingi, ikionyesha mandhari ya mijini yenye usafiri wa umma.

Shughuli nyingi karibu na kituo cha treni cha Pipeline railway station . Kuna barabara yenye magari mengi yaliyosangamana na watu wakitembea. Upande wa kulia kuna reli ya treni na majengo madogo. Watu wanasubiri au wanapita eneo hilo.

Barabara yenye shughuli jijini kenya ikiwa na piki piki na gari jingine la rangi la machungwa juu ya barabara kuna daraja la watembea kwa mguu lenye rangi ya kijani kibichi upande wa kushoto kuna basi la abiria lililopakwa rangi mbali mbali hali ya hewa linaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Barabara nchini Kenya, barabara ni pana ina mistari ya katikati. Kuna watu wachache wakitembea kando ya barabara na baadhi ya magari kwa umbali. Pande zote za barabara kuna miti na vichaka vya kijani kibichi. Anga linaonekana kuwa na mawingu.

Picha pana inayoonyesha vituo vya mabasi na matatu iliyojaa magari mbalimbali yenye rangi angavu kama buluu, njano, nyekundu na nyeupe. Nyuma kuna majengo yenye paa nyekundu na miti mingi ya kijani kibichi, huku anga ilikuwa na amwingu kidogo inaonekana kama kituo kikubwa cha usafiri jijini.

Matatu ya Kenya, likiwa limesimama kwenye kituo likisubiri au likipakia abiria. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo, wengine wakiwa wamebeba mizigo. Basi lina rangi ya kijivu na mistari ya waridi na zambarau na bodi ya njia ya route one elven Kahawa inaonekana. Majengo ya jiji yanaonekana nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi Kenya ikiwa na matatu ya rangi ya zambarau na kijivu yenye jina blessings ikisubiri abiria. Watu wanaonekana wakipanda na kushuka. Nyuma yake kuna majengo marefu, mabango ya matangazo na magari mengine inaonyesha magari halisi ya usafiri wa uma jijini.

Mandhari ya mji labda jiji la Nairobi au mjii mwingine nchini Kenya yenye majengo ya ghorofa yaliyojengwa kwa matofali. Paa za majengo hayo ni za rangi mbalimbali na matangi ya maji yanaonekana juu ya baadhi yao. Kuna ukuta na wamatofali mbele na anga linaonekana wazi bila mawingu mengi.

Udongo uliotumbuliwa, au kuchimbiwa ukiwa na rundo la matope, na mawe, linaonekana kama eneo la ujenzi au mahali ambapo kazi ya kuchimba imefanyika. Kamba au waya pia inaonekana ikipita kwenye udongo, na kuna alama ya matairi ya mashine nzito.

Mto mrefu na mwembamba uliokuwa umechimbwa chini, uliojaa maji ya kahawia na machafu. Kandokando ya mtaro kuna udongo mweusi ambao umefukuliwa. maji yanakisi kidogo mwanga kutoka juu. Inawezekana mtaro huu umetengenezwa kwa ajili ya ujenzi au mfereji ya maji.

Rundo kubwa la udongo wenye rangi nyeusi na kahawia, labda udongo ulitolea kwenye shimo la ujenzi. Kuna bomba la kijani kibichi linalopita katikati ya udongo huo na chini kuna udongo mwingine wenye rangi nyepesi na nyasi kidogo. Nyuma kuna ukuta wa mawe au matofali, inaonekana kama eneo la ujenzi au la bustani ambalo bado halijakamilika.

Tanki kubwa jeusi la kuhifadhi maji lenye chapa vectors . Bomba la kijani kibichi linaoonekana likiingia ndani ya tanki. Kando yake kuna mtungi mdogo wa njano. Tanki hilo limewekwa ndani ya jengo karibu na ukuta na mlango wa buluu unaonekana kwa umbali. Inaonekana ni mfumo wa kuhifadhi maji kwa matumizi ya nyumbani au biashara.